Huu ni mfumo wa bustani ndgo ukiwa na mimea miwili tofauti. Juu kun mimea ya kijani kibichi na chini kuna mimea yenye rangi ya zambarau aua kahawia. Mimea hio imepandwa kwenye kontena nyeupe, labda plastiki ambalo linaonekana kuwa na sehemu mbili au zaidi za kupandia.

Hii ni miche mitatu midogo ya mimea yenye majani mabichi, labda ya mboga au mimea mingine midogo ikiwa imepangwa kwenye vyungu vidogo vyeusi, au vyombo vinavyofanana na hivyo. Mimea hii imewekwa juu ya sehemu yenye mandhari ya kijivu.

Huu ni mfumo wa kupanda mimea, ambapo mimea imewekwa kwenye vikapu vidogo na mizizi yake imezama kwenye maji au mumunyu wa virutubisho. Hii inafanana sana na mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo bila udongo ndani ya chafu au muundo mwingine uliowekwa. Mimea inayoonekana kuwa ya salad au mboga nyingine zenye majani. Imepandwa kwenye mifereji au mabomba meupe ambapo mizizi yake inakua ikipata virutubisho kutoka kwenye maji.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Bali katika mabomba maalum yaliyojaa maji yenye virutubisho muhimu. Tunaweza kuona safu ndefu za mimea ya saladi zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mkubwa na zinaonekana zimestawi vizuri.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa kwenye mirija au mabomba yanayorundikana badala ya udongo. Mfumo huu una mirija mingi yenye mashimo ambapo mimea midogo imepandwa huku maji yenye virutubisho yakipita ndani ya mabomba haya.

Hili ni shamba la kisasa ambapo mimea ya mboga inaonekana kuwa inakuzwa kwa utaratibu na ufanisi bila kutumia udongo. Mimea hii imepandwa kwenye mifumo ya mabomba meupe ambayo kwa kawaida inapangwa kwa safu ndefu na imepandishwa juu ya ardhi kwa kutumia miundo ya usaidizi.

Hiki ni kile kinachoonekana kuwa sehemu ya bustani ya kisasa, huu mfumo wa kilimo cha ndani wakati wa usiku au katika mazingira yenye mwanga wa bandia. Kuna miundo kadhaa inayosimama, baadhi yao ikiwa nyeupe na baadhi ikiwa sehemu za chini za rangi ya buluu.

Huu ni mfumo wa bustani ya wima ambao unafaa sana kwa kilimo katika nafasi ndogo au maeneo ya mijini, ambapo nafasi inaweza kuwa changamoto. Mfumo huu unajumuisha nguzo mbili nyeupe, kila moja ikiwa na matundu mengi yaliyotengenezwa kwa ajili ya kupanda mimea.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa uwezekano mkubwa ndani ya hema la kukuzia mimea. Mimea midogo ambayo inaonekana kuwa ni mimea mingine ya majani inakua katika mashimo ya mistari ya mabomba meupe ishara ya kawaida ya kilimo ambapo mimea hupata virutubisho moja kwa moja kwa maji baadala ya udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa. Mimea imepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye bati. Na mizizi yake inaonekana kuzikwa kwenye mawe madogo au kokoto. Kuashiria mfumo wa kilimo bila udongo.

Huu ni mfumo wa kistali wima unaotumia nguzo ya wima yenye viwango tofauti ambayo mimea hupandwa, katikati kuna bomba jeupe ambalo linaweza kutumika kusambaza maji au virutubisho kwa mimea, mimea inayoonekana hapa ina majani makubwa ya kijani kibichi.

Hii ni mimea kadhaa iliyopandwa katika vyungu na mabakuli makubwa ikipendekeza bustani ya nyumbani au kilimo kidogo cha container . Katikati kuna mimea miwili mirefu iliyopandwa kwenye vyungu vyeusi huku mmea mmoja ikiwa na majani mapana yenye rangi ya kijani iliyokolea na mwingine ukiwa na majani membamba na marefu.

Hapa kuna mwanaume, anayeonekana kuwa mwenye asili ya kiafrika. Akimwangilia mimea katika kile, kinachoonekana kuwa, bustani wima. Ameshikilia chelezo cha kumwangilia, cha bluu mkononi moja, na ndoo ya kijivu, mkononi mwingine. Mimea imepangwa katika safu nyingi, kwenye muundo uliotengenezwa kwa, kile kinachoonekana kuwa mabomba meupe.

Huu ni mfumo wa kilimo cha maji bila udongo, ambapo mimea ya majani mabichi inakua kwenye mabomba yenye mashimo. Maji yenye virutubisho yanawezekana yanatiririka ndani. Inaonyesha njia ya kisasa ya kilimo.

Hii ni kawanda kubwa cha kuku llikiwa limejaa maelfu ya kuku weupe ambao mara nyingi ni kuku wa nyama. Kuku hawa wamepandana ndani ya anda refu lenye nguzo za mbao na mfumo wa taa. Kuna mistari yamabomba yenye vyombo vidogo vya kunywea maji.

Hili ni shamba kubwa la mananasi. Mimea ya mananasi imepangwa kwa safu ndefu na inaonekana kukomaa ikiwa na matunda ya mananasi yanayoonekana wazi juu ya mimea. Hii inaashiria uzaishaji mkubwa wa mananasi labda kwa ajili ya biashara.

Hili ni shamba la kisasa la uyoga ambapo uyoga mweupe wa aina fulani unalimwa kwa wingi ndani ya chumba maalum. Tunaona safu ndefu za uyoga uliopangwa kwa utaratibu. Mazingira ya ndani ya chumba yanaonekana kuwa meusi kiasi yenye taa za juu zikitoa mwangaza wa kutosha kwa ajili ya ukuaji wa uyoga.

Huu ni mfumo wa ufugaji wa kuku wa kibiashara unaweza kuona idadi kubwa ya vifaranga wadogo huenda wakiwa na wiki chache tu. Wamekusanyika pamoja ndani ya panda au eneo lililofungwa. Sakafu inaonekana kufunikwa na nyenzo kama vile maranda ya mbao au pumba.

Hili ni kundi la ngombe wa maziwa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanganga kando ya sehemu ya kulisha. Ngombe hao wamesimama kwa safu huku vichwa vyao vikipita kwenye vizuizi ya vyuma vinavyowatenganisha na kuwaruhusu kuwafikia chakula.

Hili ni rundo kubwa ya vitunguu vyeusi ambavyo vimekusanywa pamoja. Vitunguu hivi vina rangi ya zambarau iliyokolea au nyekundu zambarau na vina ukubwa tofauti tofauti ingawa vingi vinaonekana kuwa vidogo au vya kati. Baadhi ya vitunguu vinaonekana kuwa na maganda yao ya nje yaliyolegea au yaliyopanuka kidogo.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha kibiashara cha nafaka ambapo mashine kubwa aina ya compiler ,inatumika kufuma mazao kwa ufanisi wa hali ya juu. Compiler hii inakata, inakula na kupepeta nafaka kisha kuzipakia moja kwa moja kwenye lori ya kubebea nafaka.

Hili ni kundi la ng'ombe wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanga ndani ya banda la kisasa la kufuga ng'ombe. Ng'ombe hawa wamefungwa au kuwekwa kwenye vituo maalum vya kulishia ambapo wanashindiliwa ili kula au kukamuliwa.

Hili ni rundo kubwa la matunda ya kahawa yakiwa na rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani kibichi na zambarau zikionyesha viwango tofauti ya ukomavu. Zimekusanywa kwenye gunia au sehemu nyingine kubwa tayari kwa usindikaji.

Hiki ni kile kinachoonekana kuwa shamba la uyoga au sehemu ya uzalishaji wa uyoga. Kina mifuko minne mikubwa mirefu nyeupe au isiyo na rangi iliyoning'inia wima. Kila mfuko umejaa uyoga mweusi au kijivu.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani inayopandwa kenye mfumo wa nguso ya kamba. Mkulima mmoja anaonekana akifanya kazi katikati ya mimea, huku miti mirefu ikionekana nyuma.

Hapa kuna mtu mmoja, akiwa ameji pinda na kufanya kazi za shambani. Amevalia kofia na nguo za kawaida za kazi. Karibu naye, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Unajumuisha mapamba makubwa na madogo yaliyopangwa kwa mstari kwenye ardhi.

Hili ni shamba lililolimwa kwa mistari mirefu na mimea midogo imepandwa kwenye mistari hiyo. Kando ya kila mistari wa mimea kuna bomba jeusi ambalo linaonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi na mimea bado ni michanga . Huu ni mfumo bora wa kilimo unaotumia maji kidogo na unaweza kutumika vizuri katika maeneo mbalimbali.

Hili ni shamba lililolimwa lenye mifumo miwili ya umwagiliaji kwa njia ya mitaro. Maji yanatiririka ndani ya mitaro hiiyakimwagilia mimea michache iliyoanza kuchipua kando ya mitaro. Udongo unaonekana kuwa mweusi na umenyauka kuashiria umwagiliaji uanhitajika.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa mimea ya kilimo. Upande wa kulia, kuna bomba refu jeupe linalotoboka likitoa maji ya kumwagilia mimea. Maji yanaoekana yakitiririka kwenye vijito vidogo yakinyunyizia udongo wenye matope.

Hili ni shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka, kila mstari wa mimea una chungwa na bomba nyeusi nyembembe abayo inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unahakikisha kwamba maji na virutubisho vinafika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka. Udongo unaonekana umepandwa vizuri na kuna mabomba membamba meusi yanayoonekana kuwa ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone yaliyowekwa kando ya kila safu ya mimea.

Hili ni shamba kubwa lililo limwa, ambapo mimea michanga imepandwa katika mistari mirefu iliyopangwa vizuri. Inaonekana kua ni shamba lililotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kwani kuna mapambo meusi madogo yanaonekana yakitembea kando ya mistari ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyizio kurusha maji hewani na kuyaeneza juu ya eneo kubwa la ardhi. Maji yanaonekana yakinyuyuziwa kwa nguvu na kutengeneza mifumo ya matone madogo madogo yanayosambaa.

Hili ni shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia. Kuna bomba jeusi linalonyooshwa katikati ya shamba na kutoka kwenye bomba hili maji yananyunyiziwa kwa nguvu juu ya mimea. Mimea midogo inaonekana ikikua kwa mistari iliyopangwa vizuri.

Hili ni shamba lililopandwa vizuri likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, mimea michanga inayoonekana mimea ya pilipili hoho au mboga nyingine imepandwa kwa misatri iliyonyooka. Kila mstari wa mimea unachungwa na bomba nyeusi nyembamba ya matone.

Hili ni shamba kubwa lililolimwa likiwa na mistari mingi ya mimea midogo au mifumo ya umwagiliaji , udongo uanonekana kuwa mkavu na mwekundu unaoashiria eneo lenye ukame au kiangazi.

Huu ni mfumo wa mabomba ya umwagiliaji yaliyozikwa ardhini kwenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu. Mabomba makuu mawili yanaonekana kuwa makubwa zaidi na ya rangi ya dhahabu au kahawia nyepesi yanayoelekea mbele ya picha.

Hili ni shamba ndogo la kisasa au bustani iliyopandwa, inayoelekea kuwa ndani ya chafu kutokana na miundo ya nguzo n mbao inayoonekana pembeni ikipendekeza ulinzi didhi ya hali ya hewa na wadudu.

Hii ni mimea ndogo iliyopandwa kwenye safu ndani ya chafu, ikiwezekana pilipili kutokana na umbo wa majani. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba makuu na madogo yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kuashiria matumizi bora ya maji.

Hili ni shamba ambalo kuna kilimo cha umwagiliaji maji kwa mimea ili kuziwezesha kunawiri vyema. Mimea hiyo ina rangi ya kijani kibichi na imepangwa kwa mpangilio wa mistari. Pembeni mwa shamba hili kuna miti.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye udongo, kuna mabomba meusi yanayobeba maji yaliyolala chini. Na kwenye mabomba hayo, yameunganishwa valve ndogo za rangi za blue ambazo hudhibiti mtiririko wa maji kwenda kwa mimea.